Mwuguzi anaonekana kukunja uso wake huku kichwani akiwa amevaa kofia yenye rangi nyeupe. Mkononi ameshikilia sindano na pamba. Kando yake iko pia kuna mwanamke aliyevalia shati ya mikono mifupi na rangi nyekundu.

Tuktuk mbili moja ikiwa mbele na ingine nyuma inatembea ndani ya maji iliyofurika, moja ikiwa imeandikwa, Wisdom na ingine, Master Mind, kisha kando ipo pikipiki iliyobeba mtu na mzigo wamvuli juu yake.

Kwenye meza kunazo chupa nne za dawa zikiwa nyeupe na vifuniko vimeekwa dawa ndani, yapo maandishi kwenye chupa hizi kama, Metabutal Hydrochlorages.

Muuguzi mmoja anaye tabasamu kwenye uso wake. Amevalia barakoa na amefunika nywele zake kwa kofia. Pia amevaa miwani mkononi mwake ameshikilia mtoto mchanga aliyelala pamoja akiwa amefungua mdomo wote.

Mtu aliyevalia ovaroli ya rangi nyeupe nyuma amebeba mtungi ulio na rangi ya kijani na mfereji unaomwagilia dawa kwenye mimea.

Mafuriko yamezonga jamii ikiwa na nyumba ya mviringo na paa la nyasi. Wanajaribu kutoa mizigo yao na kuihamisha kutoka kwa nyumba hiyo.

Kwenye chumba cha kimatibabu, anaonekana daktari mwanamke akiwa amevalia barakoa rangi ya samawati na koti jeupe. Mwanaume akiwa ameshika kifaa cha kimatibabu, amevalia glavu.

Mwanamke aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati, amekaa katika mazingira ya hospitali. Mkono unaonekana ukiwa unamchoma sindano kwenye bega lake, kisha juu ya meza lipo sanduku lililoandikwa, Vaccine.

Watu wapo wanamuangalia mwanadada aliyetabasamu. Wamevalia kiakisi za kufanana, chini yake wakiwa wameeka mikoba ya rangi nyekundu.

Kisanduku cha dawa kilichoandikwa, Stamaril, Powder and Solvent for Suspension for Injection in Pre-field Syringe, Yellow Fever Vaccine, (Live). Tena vipo vichupa kando yake juu ya meza.

Watoto wawili wakiwa juu ya kitanda cha mbao. Mmoja amenyoosha mikono yake yenye vipele akionekana kuugua ugonjwa fulani hivi.

Kwenye jalada kuna mchoro wa mkebe uliofungwa na kifuniko mweupe yapo maandishi kama yafuatayo mwarubaini herbal drink name kilifi.

Kichupa cha dawa kilicho na maandishi, Yellow Fever Vaccine (Live) Stabilized, na mfuniko wa rangi ya kijivu, kimeshikwa na mkono uliovalia rangi ya glavu.

Kwenye chumba cha matibabu muuguzi aliyevalia mavazi la rangi nyeupe amefunika uso wake kwa barakoa anamchoma sindano mtoto aliyeletwa na mamake aliyevalia mavazi meusi na ameketi.

Mwanamke amekaa kisha mikono miwili imemshika kichwa chake, mmoja ukiwa na kifaa cha matibabu kilichoekwa kwenye nywele ikiwa rangi ya kijivu.

Kwenye chumba cha kiafya, wapo wanadada wanne. Mmoja akiwa ni mgonjwa anaangaliwa sikio lake linalotolewa uchafu na muuguzi.

Watoto watatu wenye tabasamu wamenyosha mikono yao Iliyoko na mapovu. Nyuma yao ipo miti mingine mirefu ya rangi ya uthurungi.

Mwanamke ameshikilia kifaa cha kimatibabu, amekiekelea juu ya mtoto aliyelazwa ndani ya machine iliyoundwa kwa glasi hivi, katika mazingira ya hospitali.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amevalia koti jeupe na mtandio wa rangi ya kijani, mwingine amebeba mtoto mikononi mwake, tena anayeonekana na kilio.

Kwenye chumba cha afya, wapo madaktari watatu waliovalia sare za kufanana, na vichwani vyao kofia na barakoa za samawati.

Kibanda kilichoko katika mazingira ya rangi ya kijani imeandikwa "Public Toilet". Kisha yupo mtu anayeonekana kuingia ndani.

Mazingira ya hospitali, na daktari wakiwa wamevalia magwanda rangi ya zambarau, wapo katika shughuli ya upasuaji. Nyusoni mwao zipo barakoa za rangi ya samawati.

Watoto watatu wakiwa wamepanga laini kuelekea tangi la rangi ya samawati lililoandikwa, We drink clean water donated by Hope Care. Kando anaonekana mwanamke akiwa amesimama akiwatazama kana kwamba ni mwalimu wao hivi.

Msichana mmoja ameonyesha tabasamu kwenye paji la uso wake, amevalia shati ya mikono mifupi ya rangi nyeupe huku kando yake kukiwa na msichana ameketi kwenye kiti cha plastiki nyuma yake, kuna ubao ulioandikwa kwa chaki nyeupe.

Mwanamke aliyekaa juu ya kiti cheusi amemshika mtoto mikononi mwake, mwingine akiwa na sindano na pamba na pia amevalia barakoa nyeupe.

Wanawake kadhaa na mwanaume mmoja walioko katika jalala lenye kutupwa taka wakiwa wameshika vijiti wanachakurachakura Nyuma yao, kukiwa na jengo lenye mlango wa rangi samawati, ukuta ukiwa mrefu.

Wanawake watatu, wawili wakiwa wamesimama, mmoja amekalia kiti akichomwa sindano. Wamevalia barakoa, kisha kando yao lipo sanduku juu ya meza, iliyofunikwa kwa shuka nyekundu.

Mkono uliovalia glavu ya rangi ya samawati umeshika kichupa cha dawa kilicho na mfuniko wa kijivu pamoja na sindano, kibandiko kikiwa kimeandikwa, MMR Vaccine, Measles, Mumps, Rubella.

Mwanamume mmoja aliyevalia kofia ya rangi nyeusi kwenye kichwa chake na miwani kwenye paji la uso wake, ameshikilia dawa kwenye mkono wake akiwa anampatia mtoto mdogo aliyebebwa na mama yake.

Mwanaume mmoja amekaa kisha vipo vifaa vya kimatibabu akionekana mwenye kufanya kazi tena zipo shuka za rangi nyekundu ndani ya mashine.

Mazingira ya hospitalini anaonekana mwanaume aliyevalia vazi nyeupe miwani na shati kisha juu ya meza lipo daftari analoandikia na vifaa vingine vya kimatibabu pamoja na kompyuta.

Kwenye chumba cha kiafya, yupo daktari wa meno amevalia barakoa. Anaweka maji kutumia jagi. Kwenye bakuli la mashine zipo televisheni mbili.

Wanawake watatu, wamesimama wakiwa wamevalia mavazi meupe, na kushikilia mikononi mwao boksi zilizo na rangi ya chungwa.

Kwenye chumba cha matibabu, muuguzi aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe, amefunika uso wake akitumia barakoa, anamchoma sindano mtoto mdogo aliyeletwa na mamake aliyevalia mavazi meusi na ameketi.

Wanawake watano, watatu wakiwa wamekalia viti mwingine akiwa amelala na mmoja aliyevalia nguo rangi ya samawati ameinama, akimpapasa mwingine tumbo aliyeonekana kana kwamba ni mja mzito.

Mazingira ya hospitalini wakiwemo wataalam wa afya wamevalia magwanda ya rangi ya kijani barakoa za samawati na vifaa vya kimatibabu aina mbalimbali.

Wanaume wawili waliovalia barakoa za rangi ya samawati wanaonekana, wakishikilia mitungi ya gesi wakipadisha kwenye gari lilioko kando yao kwa nyuma kisha kwa ukuta rangi hudhurngi.

Kundi la watu wanawake kwa wanaume, wengine wakiwa wamekaa na kuinama wamenyosha mikono Kisha wamevalia barakoa za rangi tofauti tofauti. Nyuma yao kukiwa na kinyumba kilichoezekwa kwa mabati yaliyooza hivi ya rangi ya hudhurungi.

Watu wawili waliovalia surupwenye nyeupe, glavu ya rangi ya samawati na barakoa, wanaonekana katika mazingira ya hosipitali wakifanya usafi.

Kitungi kidogo chenye mfuniko mwekundu, ndani yake kukiwa na dawa, kisha kibadiko kimeandikwa, Safi Dawa Epilepsy Medicine.

Makaazi hasa mtaa wa mabanda wenyeji wakionekana kukusanyika baada ya ukombozi kwani yanaonekana mabati na nyumba zilizoharibiwa.

Chupa ya dawa ndogo iliyofungwa rangi ya kijani ipo pamoja na bomba la boksi iliyoandikwa maelekezo kama yafuatavyo Measles Mumps and Rubela Vaccine Live Riocsrics for 12 Months of Age and Old.

Kiganja kilicho valia glavu ya rangi ya samawati ambayo haijakolea kimeshikilia shindano na bomba, dawa kwenye chupa iliyoandikwa, MMR Vaccine.

Kwenye chumba cha matibabu, yupo daktari aliyevalia miwani na barakoa ya samawati. Amepanua mdomo wa mgonjwa aliyelala kwenye kitanda na kumuangalia meno.

Kwenye duka zipo meza mbili za mbao zenye rangi ya kahawia. Ipo picha ya mchoro na ndoo zimeekezwa juu kwa juu zukiwa na bidhaa ndani yake.

Kwenye meza lipo bomba na bandeji na chupa ya dawa iliyo na kifuniko cha rangi ya samawati imeandikwa maneno yafuatayo, Single dose 0.5 Measles Mumps, Rubella Vaccine.

Mazingira ya hospitali akiwepo mwanaume na mwanamke waliokaa kisha mmoja amevalia barakoa mbele yake ikiwapo microsope yenye kutazamia mgonjwa.

Mwanamke anayeshikilia mitungi wa gesi ya kuzima moto anapuliza moto kwenye ndoo juu ya sakafu iliyojengwa kwa vigae.

Daktari ameshika vifaa vya kimatibabu mkononi, akiwa anatibu mtoto aliyebebwa na mama yake. Wamekaa katika kiti kilicho na rangi ya samawati na nyeupe.

Chupa mbili za dawa zikiwa na vifuniko ya rangi ya samawati. Nyuma yake iko karatasi iliyoandikwa maandishi yafuatayo, MMR II Measles Mumps and Rubella Virus and Vial of Sterile Diluent for Reconstitution.